Mandhari ni ya soko ambapo kuna vitu vingi vinauzwa. Mwanamke mmoja anayeuza samaki, ambao wamewekwa kwenye vikapu vya ukubwa 𝑡𝑜𝑓𝑎𝑢𝑡𝑖, ameketi chini ya mwavuli mkubwa na anajikuna kichwa na mkono wake wa kushoto. Vyombo vya plastiki pia vinaonekana kwa umbali.

Viungo tofauti vinauzwa sokoni na vimewekwa kwenye mapipa ya duara ya rangi ya hudhurungi. Kuna binzari ya manjano, pilipili mbuzi, rujuani, na chai ya kushusha kolestroli.

Ufuko wa bahari wenye mandhari tulivu, mchanga mweupe unaonekana ukiwa na mabaki ya mwani ulioskumwa na mawimbi kando yake kuna miti mikoko na mitende mingi ambayo inatoa kivuli kikubwa. Chini ya miti kuna kibanda kilichonjengwa kwa mbao na kuzungushiwa nyavu

Mwanamke mmoja ambaye anatabasamu amechuchumaa kwenye shamba. Amezingirwa na mimea kadhaa mojawapo ikiwa mahindi na ingine ikiwa mboga za kienyeji.

Vyakula vya aina kadhaa vimeandaliwa kwenye meza ndogo. Sahani moja ina vibanzi na samaki, ingine ina kuku na kachumbari na kuna mchuzi kando yake. Kuna kinywaji kimoja cha rangi nyekundu na mtu mmoja ambaye ameketi kando ya meza hiyo.